Kuna magari kama matatu yaliyoegeshwa humu katika chumba hiki yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi huku yakingoja kununuliwa.

Katika uwanja huu, kuna magari kama manne yenye rangi nyeupe, nyeusi na ya bluu , yaliyoegeshwa huku. Imezungukwa na miti yenye rangi ya kibichi.

Katika eneo hili kuna magari yenye rangi tofauti. Nyeupe, nyeusi, na ya buluu, huku yakiwa maegeshoni yakingojea wanunuzi.

Katika eneo hili mwanamke mmoja ambaye amesimama, ameshikilia kitu fulani kwenye ukuta, huku kando ikiwa imeandikwa taasina ATM.

Katika duka hili kuna nguo mingi sana ambazo zimepangwa kwenye rafu zao, huku zingine zikiwa zimeekelewa mle zikiwa tayari kuuzwa.

Kuna mtu mmoja ambaye amevalia tisheti yenye rangi nyeupe. Huku mkononi mwake akiwa anatia maziwa kwenye kikombe. Huku kando kuna vikombe vilivyo mwoko vikiwa vimeandikwa fresh milk.

Kuna aina mingi ya vyakula vilivyo huku. Mojawapo dania, tangawizi, na mboga zilizoko huku zikingoja kuuzwa.

Katika eneo hili, kuna watu wanne ambao ni familia. Watoto na baba yake wakiwa wameketi kwenye viti vyao, huku wakila. Nyuma yao, mama yake amesimama; ikiwa imeandikwa Protect your Family Today with CIC Family Medisure .

Gari moja lenye rangi nyeupe na nyeusi huku likiwa lime egeshwa chini ya nyumba moja kubwa huko kando kuna mkebe wa uchafu ambao umepakwa rangi nyekundu na nyeupe.